Hizi hapa ni paspoti za jumuiya ya Afrika mashariki ,hasa nchi ya Kenya. Zinasubiri kuweza kukabidhiwa wenyewe, ili kwamba waweze kupata nafasi ya kuweza kuzuru mataifa mengine.

Ni majadiliano kati ya raisi mstaafu mheshimiwa, Uhuru Muigai Kenyatta, pamoja na aliyekuwa jaji mkuu ambaye amestaafu sasa hivi, jaji David Kenani Maraga, pamoja na msaidizi wake, jaji Philomena Mwilu na majaji wengine.

Wachezaji hawa wanashangilia. Wana furaha kwa sababu ya kuweza kushinda kikombe hiki. Ishara kwamba wamekuwa wakicheza katika mchuano na wameza kushinda na kuweza kukabidhiwa kikombe hiki. Ishara ya kazi nzuri waliyoifanya.

Ni mpira wa vikapu , mchezaji wa inchi wa Kenya ambaye ni jeasy nambari kumi na nne anaonekana kuwa na mpira akimenyana na mwenzake wa timu nyingine jeasy nambari kumi.

Ni mchezo wa voliboli wa wanadada, wanaonekana kumenyana katika kinyanganyiro hicho huku mashabiki wakiwa kwenye viti vyao wakitazama hali ilivyo ya mchezo. Kundi la kwanza linaonekana na jezi ya colour nyekundu na vilevile lingine jezi ya colour iliyo buluu.

Ni katika afisi za huduma Kenya wahudumu wanaonekana kumuhudumia mkenya moja ambaye anasimama kupokea huduma, wote wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa ishara kwamba ni wakati Wa korona.

Ni hotuba ya jaji mkuu Kenya, jaji Martha Koome pamoja na majaji wengine wa koti kuu nchini Kenya wakizungumza katika ofisi za jaji mkuu.

Afisi za uhamishaji na pasipoti nchini Kenya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani na aliye visasa naibu wa rais profesa Kithure Kindiki anaonekana kupewa hali ya mambo ilivyo katika ofisi hiyo wakenya wakisubiri ili waweze kupewa huduma askari wa polisi anaonekana pale akiweza kutia usalama.

Ni katika afisi za huduma Kenya ambapo azimio lao ni kuendeleza Huduma bora. Wakenya wanaonekana kutoka afisini, kundi la kwanza linamdhihirisha mzee anayeonekana kwamba hajaridhika na huduma ambazo amezipokea. Kundi la pili linaonyesha ndugu ambao wanatabasamu kwenye nyuso zao, ishara wameridhika

Ni mashabiki wa klabu ya mpira ya Tusker nchini Kenya ambao wanaonekana kushabikia klabu hiyo wakati ambapo inashiriki katika mchezo katika ligi kuu ya nchini Kenya.

Ni katika afisi za Huduma Kenya. Wakenya wanaoneka wameketi wakisubiri kuhudumiwa, wengi wakisubiri kupokea vitambulisho. Wengine wakiweza kuchukua wale ambao waliweza kupoteza.

Ni wakati wa kuapishwa kwa rais aliyeko mamlakani sasa. Anaonekana akiwa amesimama pamoja na jaji mkuu aliyeko sasa, Jaji Martha Koome, pamoja na majaji wengine wakiwa pale nyuma na wakenya, wakishuhudia kikao cha uapishaji.

Mchezo wa mpira wa miguu unaonekana kuendelea uwanjani. Timu moja imevalia jezi ya rangi ya manjano, ingine imevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi. Mashabiki wengi wanaonekana wakitazama mpira wakiwa wameketi kwenye viti vyao.

Ni katika ofisi za huduma kenya, wahudumu wote wakimzingatia mzee huyu ambaye anapokea huduma katika maeneo haya, wote wamevaa barakoa ishara ya kwamba ni wakati wa corona. Kila mmoja anamzingatia akiwemo afisa wa polisi aliye kwenye lango.

Ni katika ofisi ya huduma kwa wakenya ambayo ni duka moja linalowawezesha wakenya kupokea huduma zote za kiserikali kwa njia ya ufasaha na kwa njia ya umakinifu mno. Wakenya wanadhihirika kuingia kwenye cyber wengine wakisubiri huduma katika counter kwenye afisi hii.

Askari wa polisi, katika nchi ya Kenya, anaonekana kupokea huduma katika afisi za Huduma Kenya. Mhudumu anaoneka kutabasamu ishara kwamba, huduma anazozitoa, zinampendeza hata yule anayezipokea.

Ni katika ofisi za Huduma Kenya . Mkenya mmoja anahudumiwa na afisa katika ofisi hizi wote wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa ishara kwamba ni wakati wa Corona.

Ni wachezaji wa klabu ya mpira wa miguu nchini Kenya, klabu ya Brooksidewanaonekana kufanya mazoezi ishara kwamba wanajiandaa kwa ajili ya mechi.

Ni mchezo wa vikapu kwa wanawake. Wachezaji wanaonekana wakikazana mchezoni huku mashabiki wakionekana kuketi kwenye viti vyao wakishabikia mchezo unavyoendelea.